Pakeji ya dawa ya wanyama yenye nembo kwenye paketi hii kuna picha za vifaranga na kuku wakubwa ikionyesha kuwa dawa hii inalenga kwa matumizi ya kuku. Maelezo yanasema ni mchanganyiko wa kipekee wa vitamini pamoja na elektrolaiti na inatumika kupambana na msongo wa mawazo kwa kuku. Hii inawakilisha bidhaa inayopatikana katika maduka ya proveti kwa ajili ya afya na ustawi wa kuku.

Watu wawili waliyovaa mavazi ya kazi pamoja na jozi za kinga mikononi, wakiendelea kufanya kazi karibu na takataka hizi zilizokusanywa kwenye rundo kubwa. Pembeni yao kuna taka za plastiki ambazo haziozi zimetengwa wakifanya kazi ya kisindika mbolea ambayo hutumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Dawa ya mifugo yenye maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya machungwa na bluu zikiwa ndani ya kifungashio, kifungashio hiki kina picha za ng'ombe, mbuzi na farasi zikionesha wanyama wanaolengwa na dawa hii. Maandishi mengine yanaonesha kuwa dawa hii ni salama kwa kutumia kipindi cha ujauzito. Hali hii inaashiria bidhaa zinazopatikana katika duka la mifugo na "agro-vert".

Wanaume wawili wakitabasamu wakiwa kwenye maonyesho au duka la bidhaa za osho ambalo, linajulikana kwa bidhaa za kilimo na afya ya wanyama pia kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiashiria kuwa hii ni mahali ambapo wakulima wanaweza kupata dawa za wanyama na pembejeo za kilimo.

Rafu zilizojazwa na aina mbalimbali za madawa za wanyama, zikiwemo chupa paketi na mifuko baadhi ya bidhaa zina majina, ikionyesha kuwa hizi ni dawa na virutubisho vinavyopatikana kwenye maduka ya goveti kwa ajili ya afya ya mifugo.

Chupa ndogo ya dawa yenye mfuniko mwekundu na yenye maandishi, ikionesha kuwa ni dawa ya mifugo. Chupa hii ina picha za wanyama mbalimbali kama vile ng'ombe mbwa, na kondoo ikisisitiza matumizi yake kwa wanyama, bidhaa kama hii huuzwa katika maduka ya 'agroveti' yanayotoa huduma na bidhaa za afya ya wanyama na kilimo.

Mifuko mitatu ya mbolea yenye chapa za rangi ya kijani pamoja na njano kwa ukubwa tofauti tofauti zikiwemo kilogramu kumi, ishirini na tano na hamsini na tano, ambayo imetengenezwa hususani kwa ajili ya mazao ya viazi na vitunguu, hii inawakilisha bidhaa inayopatikana katika maduka ya agrovet kwa ajili ya kuboresha kilimo.

Boksi la dawa la rangi ya bluu na nyeupe yenye maandishi, lenye picha ya ng'ombe dume na ng'ombe jike. Ikionyesha kuwa ni dawa ya mifugo. Boksi hili lina habari kuhusu viambato na maelezo mengine ya bidhaa. Hali hii inaashiria bidhaa inayopatikana katika duka la mifugo au agroveti.

Duka la rejareja lenye rafu zilizosheheni bidhaa mbalimbali, zikiwemo mbegu za kilimo na dawa za wanyama, huku mwanamke mmoja akiwa amesimama tayari kwa ajili ya kuuza bidhaa hizi; mifuko mingi ya mbegu imepangwa kwenye kaunta, pia kuna mabango na vifungashio vingine vya bidhaa, vikionyesha kuwa duka hili linatoa huduma za kilimo na mifugo.

Kifungashio cha dawa chenye maandishi, iliyoundwa kwa ajili ya wanyama. Kifungashio hiki kina picha ya mbwa na imeandikwa uzito unaolenga, kutokea kilogramu nne nukta tano mpaka kilogramu kumi. Hali hii inaashiria bidhaa zinazopatikana katika maduka ya bidhaa za mifugo pamoja na "agrovert".

Rafu iliyojaa chupa za dawa na virutubisho vya kilimo vilivyomo katika vifungashio na nembo zenye rangi tofauti tofauti. hasa mbolea za maji zenye lebo kutoka makampuni tofauti tofauti, bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu ikionyesha kuwa zinapatikana katika duka la "AGROVET"kwa ajili ya matumizi ya kilimo.

Rafu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa na vifungashio vya dawa za wanyama, zikiwa ndani ya duka la mifugo au "aggrovet". Bidhaa hizi zinaonekana kuwa na majina na nembo tofauti. Bidhaa zikiwa na picha za wanyama kama ng'ombe na kuku, kuashiria matumizi yao kwa mifugo.

Mkulima akiwa amevaa kofia amechuchuma katika shamba kubwa la vitunguu maji akiwa ameshikiria baadhi ya mimea labda akiichunguza au kuivuna, mazao ya vitunguu maji yamepandwa vizuri na yanaonekana tayari kuvunwa ikionyesha hiki ni kilimo kwaajili ya shughuli biashara.

Wakulima kadhaa wakiwa kwenye eneo la shamba wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina la mahindi. Mahindi haya ambayo yako tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni; hufaa kama zao la biashara kwani huwasaidie wakulima hawa kupata fedha za kuendesha shughuli zao za kilimo pamoja na fedha za kujikimu wao wenyewe.

Mkulima akivuna zao la bamia ambalo linaonekana kama zao la biashara, kuna rundo kubwa la bamia safi zilizovunwa chini na mkulima anachambua au kupanga bamia, nyingine akizishika mkononi nyuma yake kuna shamba la mahindi likionesha mazingira ya kilimo zao hili la bamia hutumika kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima kupata kipato.

Zao la biashara aina ya nanasi, likiwa limekwisha kuvunwa kutoka shambani, liko sokoni tayari kwa mauzo. Wapo wakulima kadha wa kadha ambao wamejishughulisha na uuzaji wa zao hili, kwani zao hili hutumika kama zao la biashara kwa sababu hupatia wakulima hawa kipato.

Shamba kubwa la nyanya zilizoiva zenye rangi nyekundu, nyanya hizi zikiwa zimeota kwenye mashina marefu zikionesha kuwa zipo tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni. hii inaashiria kilimo cha nyanya kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima kupata kipato cha kuendesha shughuli zake za kilimo.

Shamba kubwa la mahindi yaliostawi vizuri yakiwa na majani mabichi, mwanaume amesimama katikati ya shamba akishikilia mahindi ikionesha kuwa zao hili ni muhimu na kutumika kama zao la biashara kwa wakulima kwani waingizia wakulima kipato pale wanapo lipeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima kijana akiwa amechuchumaa mbele ya mti wa papai uliobeba matunda mengi mabichi, mikononi mwake akiwa ameshikilia papai moja bichi na jingine lililoiva, akionyesha mafanikio ya kilimo. Nyuma yake kuna miti mingine mingi ya papai iliyopandwa kwa safu ikisisitiza kuwa, papai ni zao muhimu la biashara na linalolimwa kwa wingi kwa ajili ya soko.

Shamba la ndizi lililostawi vizuri. Kuna mkungu wa ndizi ambao bado ni mbichi, ukiwa na ishara wa mavuno yajayo. Ndizi ni zao muhimu sana ambalo hulimwa kwa ajili ya chakula na pia kwa ajili ya biashara, ambapo huuzwa masokoni mjini pamoja na vijijini na kumpatia mkulima kipato.

Bustani ndogo iliyo na safu za mimea ya kijani kibichi

Wakulima kadha wa kadha wakiwa wameketi chini wengine kusimama na wengine kuchuchumaa wakiendelea na zoezi la uchambuaji wa matunda yaliyoiva ya zao la kahawa. Zao hili hutumika kama zao la biashara kwani, huwasaidia wakulima hawa kupata kipato na fedha za kujikimu wao wenyewe.

Wakulima wenye jinsia ya "ME" wakiwepo kwenye eneo la shamba, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina ya viazi vitamu. Viazi hivi ambavyo vimekwisha kuvunwa, vimewekwa katika matenga yenye rangi ya; kijani, mekundu na bluu. Tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, kwani zao hilo hutumika kama zao la biashara ambapo huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Wakulima walioketi chini wakiendelea na shughuli ya uvunaji na uchambuaji wa matunda ya kahawa yaliyokwisha kuiva na kuyaweka kwenye gunia la rangi nyeupe, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo. Kwani zao hilo hutumika kama zao la biashara kwa sababu huwaingizia wakulima kipato.

Mkulima akitabasamu akiwa amesimama katika shamba la pilipili, akishika torori lililojaa pilipili zenye rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, njano na kijani. Pilipili hizi ni zao muhimu la biashara, kwani humsaidia mkulima huyu kupata kipato pale ambapo atazipeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa lenye miti ya mapapai, mapapai haya yanaonekana yakiwa yameiva mpaka mengine kuanguka, zao hili hutumika kama zao la biashara kwani nilipo tayari kwa mavuno kupelekwa sokoni kuuzwa na kumsaidia mkulima kupata fedha za kuendesha shughuli za kilimo na za kujikimu yeye mwenyewe.

Wakulima kadhaa wa kadhaa walioketi shambani wakiendelea na zoezi la uvunaji wa nyanya. Nyanya zinaonekana zimevunwa zao hili hutumika kama zao la biashara kwani huwasidia wakulima hawa kupata kipato.

Chafu kubwa iliyojaa mimea ya nyanya iliyopandwa kwenye mifuko ya rangi nyeusi, mimea ina matunda ya kijani na mekundu na kuna mirija ya umwagiliaji iliyopita katikati ya mimea hii, hali hii inayoashiria kilimo kikubwa cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la nyanya likiwa na mimea mingi iliyopangwa kwa safu na kuzaa nyanya nyingi zikiwa na rangi tofauti, kuanzia kijani kibichi hadi nyekundu zilizoiva nyanya zimepandwa kwenye mifuko ya udongo ikisaidiwa na kamba au vigingi ili kusimama wima. Nyanya ni zao muhimu la biashara kwani humsaidia mkulima kupata kipato.

Magomba mkubwa wa ndizi iliyostawi vizuri ikiwa na majani mengi mapana na mabichi hii inaashiria mazingira yanayopakwa kilimo cha ndizi ambazo ni za umuhimu wa biashara katika maeneo mengi kuwekwa mgomba huu mkubwa unaonyesha uwezekano wa mavuno mazuri ya zao hili la biashara

Mkulima akitabasamu, akiwa ameinama na kushika nyanya nyingi ambazo bado hazijakomaa kwenye shamba lake, anaonekana mwenye furaha na kuridhika na mazao yake. Nyanya hizi ambazo ni zao muhimu la biashara zimepandwa kwa wingi zikionyesha juhudi za mkulima katika kuzalisha mazao ambayo yatamsaidia katika kupata kipato.

Mwanamke amesimama karibu na rundo kubwa la mahindi yaliyokaushwa yaliotandikwa chini ya jua, yakiwa na rangi ya manjono na meupe. Mahindi ni zao muhimu la biashara na mkulima huyu ameandaa mahindi kwa ajili ya kuuza. Hali hii inaonyesha hatua za baada ya mavuno katika kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la viazi lililovunwa na kukusanywa kwenye makundi madogomadogo, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo. Zao hili hutumika na hufaa sana kama zao la biashara kwani husaidia wakulima kupata kipato na fedha za kujikimu wao binafsi.

Wakulima kadha wa kadha wakiwa katika eneo la shamba, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa viazi pia kuna rundo la viazi lililokusanywa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo, kwani zao hili hutumika kama zao la biashara kwa sababu husaidia wakulima kupata kipato.

Mwanamke akiwa amesimama katikati ya shamba kubwa la karakara, mime hii imestawi vizuri na ina matunda mengi mabichi. Hii inaashiria kilimo cha zao la biashara la karakara ambalo ni chanzo cha mapato kwa wakulima.

Shamba kubwa la nyanya ambalo ni zao muhimu la biashara. Nyanya hizi zimepandwa kwenye mistari mirefu zikiwa na rangi mbalimbali kuanzia kijani kibichi hadi nyekundu iliyokomaa, ikionyesha hatua tofautitofauti za ukuaji wa zao hili muhimu kwa ajili ya biashara.

Mkulima akitabasamu na kushika kipande cha tikiti maji lililokomaa lenye rangi nyekundu na mbegu nyeusi akionyesha ubora wa zao lake, matikiti maji mengine makubwa yanaonekana chini yake akionyesha mavuno mazuri kutoka shambani, hii inaonyesha tikiti maji kama zao la biashara lililokuzwa kwa mafanikio na tayari kwa ajili ya soko.

Wakulima wawili wakiwa wamesimama karibu na rundo kubwa la ndizi ambazo zimekatwa hivi punde kutoka shambani, ndizi ni zao muhimu na biashara linalochangia pato la wakulima na uchumi wa nchi, wanaume hao wamevaa mavazi ya shamba na wawili hawa wakiwa wameshika mapanga zana inayotumika kukata ndizi shambani.

Wakulima kadha wa kadha, wakiwa wamekusanya mikungu ya ndizi. Ndizi hizi zikiwa zimeiva na zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni ili kuweza kuuzwa kwa wateja. Ndizi hizi hutumika kama zao la biashara, kwani huwasaidia wakulima kupata kipato cha kuendesha shughuli zao za kilimo na za kujikimu wao wenyewe.

Wakulima kadha wa kadha wakiwa wanakusanya na kuchambua mazao aina ya kahawa, tayari kwa kuwekwa kwenye mifuko kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo. Zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Wakulima watano wakiwa kwenye eneo la shamba, wakiendelea na shughuli za ukusanyaji wa viazi na kuviweka kwenye viroba vyenye rangi ya kijani. Wakulima hawa wameinama na zao hili hutumika kama zao la biashara kwani huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Wakulima kadha wa kadha wakiendelea shughuli ya uchambuaji wa nyanya; ambazo zimeiva. Wakulima hao wamevaa jozi za kinga, wakiwa wanaendelea na shughuli hii, tayari kwa kupeleka mazao haya sokoni ili kuuzwa, kwani zao hili hutumika kama zao la biashara na huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Mkulima mmoja mwenye jinsia ya "me" akiwa kwenye eneo la shamba la kahawa. Mkulima huyu anaendelea na shughuli ya uchunguzaji wa matunda ya kahawa yaliyoiva. Kwani zao hili hutumika kama zao la biashara na humsaidia mkulima kupata kipato.

Wakulima wanne wakiwa katika eneo la shamba, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa mahindi yaliyokwisha kuiva. Wakulima hawa ni jinsia za me wakiendelea na shughuli za uvunaji wa mahindi, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuzwa, kwani zao hili hutumika kama zao la biashara na huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Rundo kubwa la karoti zilizovunwa kutoka shambani, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa kwa wateja. Zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani humsaidia mkulima kupata fedha za kuendesha shughuli zake za kilimo na zakujikimu yeye mwenyewe.

Wakulima wawili wenye jinsia ya me wakiwa katika eneo la shamba wakiendelea na zoezi la ukusanyaji wa viazi katika makreti yenye rangi za kijani, bluu na nyekundu. Viazi hivyo hutumika kama zao la biashara ikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa kwa wateja.

Mkulima akifurahia mavuno ya tikiti maji shambani. Tikiti maji ni zao la biashara linalochangia pakubwa katika kipato cha wakulima. Mkulima huyo ameshikilia kipande cha tikiti maji kilichokatwa, likiwa na rangi nyekundu na mbegu nyeusi, ishara ya ubora na utayari wa kuuzwa.

Wanawake wawili wamesimama nche wamekaa

Wakulima wawili wakiwa shambani wakilima mbogamboga. Mimea imepandwa katika mistari iliyopangika vizuri, ikiashiria kilimo chenye utaratibu. Kwa nyuma ya shamba kuna makazi ya watu na miundombinu kama nyaya za umeme, jambo linaloweza kuashiria kilimo cha mjini au kilimo karibu na makazi ya watu.

Miche midogomidogo iliyooteshwa ndani ya makontena ya duara, miche hii ikiwa inachipua huonyesha juhudi za wakulima katika uchaguaji wa mbegu zilizo bora kwa shughuli hii ya upandaji wa miche.

Shamba kubwa la migomba ambapo migomba mingi imebeba ndizi zilizoiva na zinazoiva. Hii inaashiria juhudi na kazi kubwa ya wakulima katika kulima na kutunza mazao haya. Mandhari yote inaonesha mafanikio ya kilimo na uwezekano wa mavuno mengi kwa wakulima wa ndizi.

Wakulima wawili wakiwa wamechuchumaa ndani ya chafu wakichunguza kwa makini nyanya mbichi zinazoning'inia kwenye mimea. Mmoja anaonekana akimwelekeza mwenzake kuhusu nyanya hizo akionyesha ushirikiano na kubadilishana ujuzi katika shughuli za kilimo.

Wakulima wanne wakichunguza kwa umakini kitanda cha mbegu kilichoandaliwa kwa ajili ya kupanda, mmoja wao anashikilia paketi ya mbegu akionyesha mchakato wa kupanda, wote wamejikita kwenye shughuli hiyo wakionyesha umakini na juhudi za wakulima katika kuandaa shamba na kupanda mazao.

Shamba kubwa la viazi vilivyovunwa vikiwa vimepangwa kwenye mistari ardhini. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umelimwa vizuri pia kuna wakulima kadha wa kadha walioinama, wakiendelea kufanya kazi shambani wakionyesha shughuli za kilimo.

Mazao ya aina ya tofauti tofauti, mengine yakiwa na rangi za kijani kibichi pamoja na kahawia yaliyopandwa ndani ya chafu kubwa. Mazao haya yamestawi vizuri yakionyesha juhudi za wakulima ili kuweza kustawisha mazao haya tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa viwandani au sokoni.

Trekta nyekundu likiwa shambani likivuta jembe la diski linalolima udongo. Watu wawili wanaonekana wamepanda trekta hii huku mimea ya mahindi ikionekana kwa mbali. Hali hii inaashiria matumizi ya mashine katika kilimo cha kutumia mashine za kisasa kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chafu kubwa ya kisasa ambapo mimea imepandwa kwa mistari mirefu na kutunzwa kwa uangalifu katikati ya mistari ya mimea, kuna mashine ya kilimo inayotumika katika chafu. Mashine hii ni aina ya gari dogo la jukwaa inayowawezesha wafanyakazi kufikia mimea mirefu kwa urahisi kwa ajili ya kuvuna na kutunza. Matumizi ya mashine kama hizi yanaashiria kilimo cha kisasa chenye tija ambapo teknolojia inatumika kurahisisha kazi na kuongeza uzalishaji.

Shamba la kisasa la kilimo cha ndani, ambapo mimea saladi na kuuzwa chini ya taa maalumu za ukuaji, nimeahidi mipango mojawapo wenye viwango tofauti akionesha matumizi ya mashine na teknolojia ya juu katika shughuli hii ya kilimo mifumo ya tano halafu inawakilisha mashine zinazotumika kuhakikisha ukuaji bora wa mazao.

Chafu kubwa iliyojaa mimea midogo michanga iliyopangwa kwenye rafu ndefu, mimea hii ina majani mabichi na kuna mirija na taa zinazoonekana juu yake hali hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo, haswa katika matumizi ya mashine za kisasa na zenye ubora kwenye shughuli hii ya uzalishaji wa mazao.

Kitalu kikubwa chenye mimea midogo mingi iliyopandwa kwenye trei ndogo, trei hizi zimewekwa kwenye rafu ndefu zikionyesha mpangilio wa kilimo cha kisasa, juu ya rafu kuna taa zinazoonekana kutua mwanga kwa mimea hali hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo, haswa katika utumiaji wa mashine ya teknolojia na ubora wa hali ya juu.

Mkulima akiendesha trekta lenye rangi ya machungwa na kijivu likitumika kulima shamba lenye udongo uliogeuzwa. Trekta hili lina namba za usajili na limeunganishwa na zana ya kulimia nyuma yake. Mashine hii ya kilimo ni muhimu kwa kuandaa ardhi kwa kilimo cha kisasa ikionesha matumizi ya teknolojia katika shughuli ya kilimo.

Trekta lenye rangi nyekundu likitumika kulima shamba likiwa limeunganishwa na plau ya diski. Dereva na mtu mwingine aliyevaa nguo za kazi wakiwa juu ya trekta. Mashine hii ya kilimo ni muhimu sana katika kuandaa ardhi kwa ajili ya shughuli ya kilimo cha kisasa.

Trekta kubwa lenye rangi ya machungwa na kijivu liki tumika kulima shamba likiwa lime unganishwa na plau na zana nyingine za kulimia, mkulima anaonekana akiendesha trekta hilo; Mashine hii muhimu katika kilimo cha kisasa akisaidia kuandaa ardhi kwa ajili ya kupanda na kuongeza ufanisi shambani.

Trekta kubwa la kijani na manjano likiwa linafanya kazi shambani, likivuta kifaa cha kupandia mbegu, udongo unaonekana umekwisha kulimwa tayari. Hii inaonyesha matumizi ya mitambo ya kisasa ya kilimo, kurahisisha kazi na kuongeza ufanisi, katika upandaji wa mazao.

Mkulima akitumia mashine ndogo ya kulimia udongo mashine hii yenye rangi nyekundu inafanya kazi ya kugeuza udongo na kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo, hii inaonyesha matumizi ya mitambo ya kilimo kurahisisha kazi shambani, na kuongeza ufanisi katika shughuli hii maalumu.

Mashine ya kulimia yenye rangi nyekundu na ingini nyeusi ikitumika kuandaa udongo shambani. Mashine hiyo yenye chapa ya rangi ya kijivu inachimbua na kugeuza udongo ikimsaidia mkulima katika maandalizi ya shamba katika kupanda, ikionyesha ufanisi wa mashine za kilimo katika kazi za shambani.

Mfumo wa kisasa wa kilimo ndani ya jengo ambapo nimea midogo ya kijani inakuwa kwenye rafu zilizopakngiliwa, mfumo huu unataa maalum za ukuaji na mabomba ikionyesha matumizi ya teknolojia ya hali ya juu hii inaweza kuwa ni shamba la ndani au, kituo cha uzalishaji wa mbegu ambapo mazingira yanathibitiwa na mashine ili kuongeza ufanisi wa kilimo.

Mashine kubwa ya kijani inayoonekana kuwa ya shambani ikiwa imeunganishwa na trekta, ikikusanya nyasi iliyokauka na kuitengeneza kuwa marundo makubwa yenye umbo la duara. Eneo hili linaonekana kuwa shamba kubwa, likiwa linaandaliwa kwa ajili ya msimu mpya wa kilimo.

Mabwawa ya zege yaliyopangwa kwa mistari yaliyojazwa maji na samaki wadogo wengi wakiwa wanaelea ndani ya mabwawa haya. Katika bwawa moja, samaki wengi wa rangi nyekundu wanaonekana wakiongelea. Hii inaashiria mfumo wa ufugaji wa samaki kwa wingi kwa madhumuni ya kibiashara.

Bwawa kubwa la mviringo lililojazwa maji na samaki wengi wa rangi ya kijivu wakiwa wanaogelea ndani yake juu ya bwawa kuna wavu mweusi iliyotandazwa kutoa kivuli, hii ni kuashiria zoezi la ufugaji wa samaki kwa ajili ya shughuli ya chakula au mauzo sokoni ili kuweza kupata kipato.

Kundi la samaki wadogo wakiwa wanaogelea ndani ya maji, samaki hawa wana rangi mbalimbali, ikiwemo dhahabu, nyeupe na nyeusi na wanaonekana wakielea kwa uhuru, hii inaashiria mazingira ya ufugaji wa samaki iwe kwa ajili ya biashara au mapambo.

Bwawa kubwa la kijani lililojazwa na samaki wadogo wengi wakiwa wanaogelea, kuna vifaa vya kusukuma maji na mabomba ya hewa yaliyounganishwa, ikionesha mfumo wa kisasa wa ufugaji wa samaki. Samaki hawa wanaonekana wakiwa wengi na wanakua vizuri katika bwawa hili.

Bwawa la kufugia samaki lililojengwa upya likiwa limefunikwa kwa turubai jeusi, na kujazwa maji yenye rangi ya bluu iliyokolea. Watu wawili wanaonekana wamesimama kando ya bwawa wakionekana kushirika katika shughuli za ujenzi au ukaguzi wa bwawa hili, ambalo hufaa sana kwa ajili shughuli za ufugaji samaki.

Lundo la vikapu vilivyojaa aina mbalimbali za maharage yaliyokaushwa yakiwemo maharage meusi, maharage ya kahawia na maharage ya waridi. Bidhaa hizi ni mifano ya vyakula muhimu ambazo huuzwa katika masoko au maduka ya vyakula, vikiwakilisha bidhaa za chakula zinazotumika sana kwa matumizi ya nyumbani.

Eneo kubwa la miti michanga iliyopandwa kwenye mifuko mieusi midogo, ikiwa imepangiliwa kwa utaratibu katika safu kadhaa; watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi kati ya miti, hii wakionyesha shughuli za upandaji miti au usimamizi wa misitu.

Mandhari ya asili ya msitu mnene yenye miti mikubwa na kijito cha maji yanayotiririka katikati, pia kuna daraja dogo la chuma la kijani likivuka kijito hicho, ikionyesha njia inayotumika kuvuka mto. Hii inaonyesha uzuri wa mandhari ya msitu na utulivu wa asilia.

Mwanaume akimwagilia mimea michanga iliyopandwa kwenye safu katika kitalu, akitumia chombo cha kumwagilia cha kijani, akiwa anatunza misitu ama mimea ya bustani ambayo ni muhimu kwa uhifadhi wa misitu na mazingira. Hii inaakisi juhudi za upandaji miti na utunzaji wa mazingira.

Bwawa la maji lenye kina kifupi liliozungukwa na ardhi yenye maji na mimea ya majini kama majani ya mabwawa. Nyuma ya bwawa kuna mstari mrefu wa miti mingi iliyo karibukaribu ikionyesha uwepo wa msitu au eneo lenye miti mingi.

Mwanamazingira mmoja aliyevaa fulana yenye rangi ya bluu pamoja na jozi za kinga mkononi mwake. Huku akiwa ameshikilia mche wa mti ulioko tayari kwa ajili ya kupandwa. Uoteshaji huu wa miche ya miti utasaidia katika ongezeko la mvua.

Mandhari ya msitu mnene ambapo daraja dogo la mbao lililojengwa kwa magogo limewekwa kuvuka kijito kidogo kinachopita chini yake, daraja hili linaonekana la asili likiwa na vishikio vya mbao na limezungukwa na miti mirefu na mimea mingine ya kijani kibichi. Mandhari hii inatoa hisia ya utulivu na uzuri wa asili yakifaa kwa matembezi katika mazingira ya misitu.

Kitalu cha miti ya ambapo mamia miche midogo imepandwa kwenye mifuko midogo na kupangwa kwa mistari, kitabu hiki kipo chini ya kivuli kinachotengenezwa na chandarua na nguzo ambacho kinasaidia kulinda miche kutokana na juakali, na kutoa mazingira bora ya ukuaji hii ni hatua muhimu sana katika sekta misitu kwani inasaidia kuzalisha miche mingi inayotumika kupanda miti mipya.

Chafu kubwa iliyojaa mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mabomba meupe ya pvc. Mabomba haya yamewekwa kwa safu ndefu yakionesha mfumo wa kilimo cha haidroponi. Mimea hii ina majani mabichi na inaonekana yenye afya nzuri.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea aina ya saladi yenye majani ya kijani kibichi, ikiwa imeoteshwa juu ya makontena yenye rangi nyeupe na chini yake kukiwa na mirija miembamba yenye rangi nyeupe; inayosaidia katika uzungushaji wa maji pamoja na virutubisho, kutoka kwenye matenga au makreti yenye nyekundu yaliyopo chini.

Kilimo cha kisasa aina ya haidroponi chenye mazao aina ya saladi iliyopandwa kwenye matuundu madogomadogo, huku kukiwa na mipira myembamba yenye rangi nyeusi inayosaidia katika uzungushaji wa virutubisho kwa mimea hii ili iweze kukua vizuri.

Mfumo mkubwa wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea midogo ya letusi na mimea mingine inakuwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu. Mabomba haya yameunganishwa na tanki kubwa la maji lenye chapa ya rangi ya bluu chini yake, ikionyesha jinisi maji na virutubisho vinavyosambazwa kwa mimea bila ya kutumia udongo.

Wakulima wawili wakiwa ndani ya chafu kubwa wakichunguza mimea inayokuzwa kwa kutumia mfumo wa Hydroponi ,mimea hii imepangwa vizuri kwenye mistari na inaonekana kustawi ikionyesha mbinu ya kilimo bila udongo hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya hali ya juu katika kilimo cha hydroponiki ili kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo, mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mfumo huu unatumia mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa, ambapo mimea kama saladi na mboga nyingine imepandwa, ikipokea virutubisho kwa kupitia maji yanayopitia ndani ya mabomba hayo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi uliopangwa vizuri ambapo mimea mballimbali inakuzwa kwa muundo wa mabomba, mimea hiyo ikiwemo mboga za majani inayoonekana kustawi vizuri kwenye ngazi tatu ikionyesha ufanisi wa teknolojia hii kwenye shughuli za kilimo.

Shamba kubwa la kilimo cha haidroponi, ndani ya chafu ambapo mimea ya saladi imepandwa kwenye mabomba meupe; yaliyopangwa kwa safu ndefu. Mimea hii inaonekana kustawi vizuri na ina rangi ya kijani kibichi, ikionesha ufanisi wa teknolojia hii ya kilimo.

Shamba la kisasa la kilimo cha haidroponi, ambapo mimea ya saladi imepandwa kwenye miundo ya mabomba meupe. Mimea hii inaonekana kustawi vizuri ikiwa na rangi ya kijani kibichi. Muundo mzima imefunikwa na paa la uwazi, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya hali ya juu katika shughuli za kilimo.

Mimea midogo yenye majani mabichi, ikiwa imepandwa kwenye chombo chenye rangi nyeupe cha plastiki na mizizi yake mirefu ikiwa imeangukia ndani ya chombo hicho. Hii inaashiria mbinu ya kilimo cha haidroponi, ambapo mimea inakua bila udongo ikitegemea virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Sanduku maalumu lenye rangi ya bluu lenye matundu kadhaa juu yake, ambapo mimea midogo yenye majani mabichi imepandwa kwenye vyungu vidogo, pia kuna mirija na pampu ndogo zilizounganishwa kwenye sanduku, zikionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi.

Mimea midogo yenye majani mabichi ikikua kutoka kwenye chombo cheupe, kilichopangwa kwa safu. Mimea hii imewekwa juu ya muundo maalumu unaoruhusu maji kuzunguka, hali hii inaonyesha mfumo wa kilimo cha kisasa kisicho na udongo, kiitwacho kilimo cha haidroponi.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea inapandwa kwenye vyombo maalumu bila ya kuwepo kwa udongo, ikitumia maji yenye virutubisho maalumu ili kukuza ukuaji wake. Mfumo huu unaonyesha njia safi na yenye ufanisi wa kuzalisha mazao yaliyo bora.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya saladi inakuzwa kwa kutumia mbinu isiyohitaji udongo. Mimea imepandwa kwenye mabati yaliyopangwa kwa usawa ambapo maji yenye virutubisho hupita na kulisha mimea, miundo hii imewekwa juu ya mbao ikionesha matumizi ya ubunifu wa vifaa rahisi katika kilimo hiki cha haidroponi.

Mashine kubwa ya kuvunia mazao ikiwa katikati ya shamba kubwa la nafaka zilizoiva. Hii inashiria uwepo wa kilimo cha viwanda kwani kiasi cha mazao yaliyovunwa ni kikubwa tayari kwa ajili ya kuingizwa kiwandani, kuchakatwa na kutengeneza bidhaa ya mwisho; inayotokana na zao hili lilipo shambani.

Mazingira ya kilimo cha kisasa cha viwandani ambapo ng'ombe weusi na weupe wamefugwa kwa mpangilio maalumu katika eneo lililo funikwa, kuna miundo ya chuma inayotenganisha nafasi zao na wanaonekana wakihudumiwa kwa mfumo wa pamoja wa malisho. Sehemu hii nzima imepangwa kwa ufanisi ili kuwezesha usimamizi bora wa shughuli ya ufugaji wa ng'ombe hawa kwa ajili ya matumizi ya viwanda.

Trekta yenye rangi ya kijani yenye magurudumu makubwa ikiwa imefungwa plau za diski ikiendelea na zoezi la kuandaa shamba, pembeni yake amesimama mtu akiangalia ufanyaji kazi wa mashine hii ya kilimo, ikiandaa shamba hili kubwa kwa ajili ya matumizi ya upandaji wa mazao kwa ajili ya viwanda.

Shamba kubwa la kuku wa mayai ambapo idadi kubwa ya kuku wenye manyoya ya kahawia, wamejaa ndani ya banda kuna vyombo vya kulishia vilivyotawanyika na baadhi ya kuku wamekaa kwenye sehemu za kutagia, hii ina kesi kilimo cha viwandani cha kuku kinacholenga uzalishaji mkubwa wa mayai.

Mkono wa mtu ukiweka vitunguu maji vilivyovunwa kutoka kwenye rundo kubwa la vitunguu maji. Vitunguu hivi vinaoneka vyekundu na vimepangwa kwenye kikapu cha bluu hii inaonyesha hatua za mwisha katika mchakato wa kilimo cha viwanda ambapo mazao yaliyovunwa yanachambuliwa na kuwekwa tayari kwa usafirishaji.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu na kuna wanawake kadhaa wakifanya kazi shambani hapo, hii ni kuashiria shughuli za kilimo cha viwandani ili kuweza kutengeneza bidhaa nzuri za chakula na nyinginezo ambazo zitafaa kwa matumizi ya binadamu.

Chafu kubwa iliyofunikwa kwa plastiki nyeupe, ambapo mimea mingi ya kijani kibichi imepandwa kwa safu ndefu. Mimea hii inakuwa katika vyombo vilivyowekwa juu ya miundo ya mbao, ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa kwa ajili ya matumizi ya viwandani, ili kuweza kuzalisha bidhaa nzuri kwa matumizi ya binadamu.

Banda kubwa lililojaa kuku wengi wenye rangi nyeupe, wakiwa wamekusanyika ardhini karibu na vyombo vya chakula na maji. Banda linaonekana kuwa refu na lina mifumo ya kulisha na kunyweshea kuku hawa. Hii inaakisi ufugaji wa kuku kwa kiwango kikubwa unaofanywa katika kilimo cha viwandani.

Wanawake wawili wakivuna majani ya chai katika shamba kubwa, moja wao amevaa nguo ya kawaida na ana kikapu mgongoni kilichojaa majani ya chai yaliyovunwa akichuma kwa bidii, nyuma yao kuna safu ndefu za mimea ya chai na miti mirefu ikionyesha mazingira ya kilimo kikubwa cha chai ambacho mara nyingi hufanywa kwa ajili ya uzalishaji wa viwanda.

Rundo kubwa na vitunguu vyekundu vikionesha mavuno mengi yanayotokana na kilimo kikubwa cha viwandani, vitungu hivi vimemwagwa kutoka kwenye gunia kuashiria kuwa vimekusanywa kwa wingi na viko tayari kwa usambazaji sokoni au kwa ajili ya usindikaji, hii ni ishara ya uzalishaji wa kutosha kukidhi mahitaji ya soko la ndani la hata la nje ya nchi.

Safu ndefu za mimea ya stroberi iliyopandwa ndani ya chafu kubwa ilioyofunikwa kwa plastiki. Mimea imepandwa kwenye matuta yaliyofunikwa kwa nailoni nyeusi na kamba zimesaidia mimea kusimama wima. Ikionesha matumizi ya teknolojia ya kilimo cha kisasa; hali hii inaashiria kilimo cha viwanda cha stroberi ambacho mara nyingi hufanywa katika mazingira yaliyothibitiwa ili kuongeza uzalishaji.

Banda kubwa lililojengwa mahususi kwa ajili ya kufuga nguruwe wengi wakiwa wamefungiwa kwenye sehemu zao binafsi za chuma, mpangilio huu unaonyesha mfumo wa kilimo cha viwanda ambapo nguruwe wanafugwa kwa wingi katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kuongeza uzalishaji wa nyama na bidhaa nyingine za mifugo.

Wafanyakazi wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya bluu na nyavu za nywele, wakichambua na kupanga nyanya zilizoiva kwenye kwenye mikanda ya kisafirisha ndani ya kiwanda, nyanya hizi zinaonekana nyingi na zimepangwa vizuri, zikionuesha mchakato wa uzalishaji kwa kiwango kikubwa.

Chafu kubwa iliyofunikwa na uyoga mweupe unaokua kutoka kwenye udongo mweusi, uyoga umepangwa kwa wingi na umeenea kwenye eneo lote, hii inaashiria upandaji wa uyoga kwa ajili ya kilimo cha viwanda, ambapo uchakata uyoga huu na kutengeneza bidhaa zinazofaa kwa matumizi ya binadamu ikiwemo bidhaa za chakula.

Idadi kubwa ya ng'ombe weusi na weupe wakiwa wamefungiwa ndani ya banda kubwa. Ng'ombe hawa wamepangwa kwenye vibanda vilivyotenganishwa na vyuma wengine wakila na wengine wakipumzika. Hii inaashiria ufugaji wa viwandani wa ng'ombe unaolenga uzalishaji mkubwa wa maziwa na nyama.

Shamba kubwa lenye mazao aina ya mahindi yaliyopandwa kwa safu za kunyooka, uwepo wa zao hili kwenye shamba hili kubwa huashiria kilimo cha viwandani, kwani zao hili hupelekwa viwandani kwaajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa ambazo zitafaa kwa matumizi ya binadamu.

Wafanyakazi wengi wakiwa wamevalia sare za kazi zenye rangi ya kijani na bluu, wakichambua na kupanga maua ndani ya jengo kubwa la kiwanda. Maua haya yamefungwa kwenye vifungashio vya karatasi vyenye rangi ya kahawia, yakionyesha mchakato wa uzalishaji wa maua kwa ajili ya biashara. Hii inaakisi kilimo cha maua kwa kiwango cha kiwanda ambapo maua hukuzwa na kusindikwa kwa ajili ya kuuzwa.

Chafu kubwa iliyojaa mimea yupo mtu mmoja amesimama akishika mmea mmoja wenye matunda mabichi ya kijani, kwa mbali kuna safu nyingine za mimea zinaonekana ikiashiria kilimo cha viwanda, ambapo mazao haya yatakapoiva hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa zinazofaa kwa matumizi ya binadamu kama vile chakula.

Chafu kubwa iliyojaa mimea mingi, yaani kibichi, iliyopandwa kwenye safu ndefu. Njia ndogo ya udongo inaonekana katikati ya mimea, na mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya mimea hii. Hii inaashiria kilimo cha kiwanda ambapo mazao huchakatwa ili kutengeneza bidhaa muhimu.

Shamba kubwa la kahawa ambapo mimea ya kahawa yenye matunda mekundu na ya kijani imeenea sehemu kubwa, matunda ya kahawa yakiwa yamepamba vizuri na yanaonekana tayari kwa ajili ya kuvunwa. Hii inaashiria kilimo cha viwandani cha kahawa ambacho kinatumia mashamba makubwa kuzalisha mazao mengi.

Shamba kubwa la minanasi iliyopangwa kwa safu zilizonyooka na kupangika vizuri. Uwepo wa zao hili huashiria kilimo cha viwanda ambapo zao hili hupelekwa viwandani kuchakatwa na kutengeneza bidhaa za mwisho ambazo zitafaa kwa matumizi ya binadamu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa shambani ukipitisha maji moja kwa moja kwenye mimea ya stroberi. Mabomba meusi yenye viungio vya rangi ya bluu yakiwa yakipita kando ya mistari ya mimea huku matone ya maji yakitolewa karibu na mizizi ya mimea.

Udongo uliolimwa vizuri na wenye rutuba uliotayarishwa kwa kilimo kukiwa na mabomba mawili meusi yaliyopita katikati. Kuna viungio vya rangi ya bluu kwenye mabomba haya, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone kwani humpunguzia mkulima adha ya kutegemea mvua kwa ajili ya shughuli ya kilimo.

Mkulima akiunganisha mabomba na mipira ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji katika mfumo huu maji husafirishwa kupitia mipira midogo na kudondoka kama matone moja kwa moja kwenye shina la kila mmea, hii ni njia bora na ya kisasa inayosaidia kutumia maji vizuri bila upotevu na kuongeza mavuno.

Mfumo wa mwagiliaji wa matone shambani, ambapo maji yanatoka kwenye bomba lenye rangi nyeusi na kunyunyizia mimea michanga iliyopandwa kwa safu. Mfumo huu una hakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ufanisi na ni muhimu kwa kilimo bora.

Shamba kubwa lililofurika maji ambapo mimea imepandwa kwenye matuta yaliyotenganishwa na maji, matuta haya yanaonekana yakiwa yamepandwa kwa mimea ya kijani; hali hii inaonesha mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya mafuriko au maji yaliyotuama.

Shamba dogo la bustani lilopandwa mimea ya kinani lilopandwa mimea inayotumia kilimo cha matone

Shamba kubwa likiwa limelimwa vizuri lenye safu ndefu za matuta yaliyopangiliwa vizuri, pia kuna bomba jembamba lililopita katikati ya matuta yanayosaidia katika shughuli ya umwagiliaji kwa njia ya upuliziaji wa maji kwa matuta haya.

Shamba lenye mimea michanga iliyopandwa katika mistari mirefu, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umewekwa kando ya kila mstari, mfumo huu unatumia mabomba mdogo yenye matundu yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, kuruhusu matumizi bora ya maji na kupunguza upotevu.

Shamba kubwa lililo tayarishwa kwa kilimo likiwa na mifumo ya umwagiliaji ya matuta maji yanaonekana yakipita kwenye mifereji au matuta yaliyochimbwa ardhini huku mabomba meusi yakitumika kuelekeza maji kutoka kwenye chanzo kikuu cha maji. Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaotumia maji mengi, na unaonyesha jinsi maji yanavyosambazwa kwenye mashamba kwa ajili ya kilimo.

Mandhari ya asili yenye miamba mikubwa iliyoundwa kwa njia za kipekee ikionyesha uzuri na utofauti wa ardhi. Miamba hii imetapakaa kwenye eneo lenye nyasi za kijani kibichi na chini ya anga la bluu lenye mawingu madogo, baadhi ya miamba ikiwa imepishana na kuunda maumbo ya kuvutia jambo linalofanya eneo hili kuwa la kipekee na la kuvutia.

Mandhari ya milima mikubwa yenye miamba baadhi ikiwa imefunikwa na theruji, mbele ya mirima kuna majiani mapana na marefu ikionesha mazingira ya baridi . Anga ni la blue na lina mawingu meupe.

Mandhari pana ya kijani kibichi ikiwa inatazamwa kutoka juu ikifichua mto wenye rangi ya udongo unaopita katikati ya tambarale hizi. Eneo hili linaonekana kuwa na nyasi na miti michache iliyotawanyika kwa mbali kabisa kuna mlima uliofichwa na ukungu hafifu. Mandhari hii inawakilisha uzuri wa asili wa maeneo tambarare na mito ikionyesha utofauti wa kijiografia.

Mandhari ya kuvutia ya bwawa kubwa la maji ikiwa limejengwa katikati ya vilima vyekundu na mimea ya kijani kibichi, bwawa hili lina mkondo mkubwa wa maji ikiwa inatiririka kuelekea sehemu nyengine. Muundo wa bwawa hili lenyewe uliotengenezwa kwa mawe na udongo unaonekana imara na mkubwa.

Mandhali ya wazi wakati wa machweo au mawio, huku jua likitua au kuchomoza juu ya miti na mimea, ardhi ya miti ya kijani na mimea iliyokauka, na kuna kidimbwi kidogo cha maji upande wa kulia, miti mikubwa na vichaka vimetawanyika katika mandhali hii kubwa na asilia.

Mandhari ya asili yenye miti miwili mikubwa iliyo wazi, ikisimama katikati ya eneo lenye nyasi nyingi zenye rangi ya dhahabu, njia ndogo inaonekana ikipita katikati ya nyasi ikipita karibu na miti hiyo, anga linaoneka wazi na lenye rangi ya bluu, na kwa mbali kuna kilima kidogo kinachoonekana.

Njia ya udongo mwekundu inayo pita katikati ya eneo lenye mimea na miti, kwa mbali kuna mlima mkubwa uliofunikwa na mimea ya kijani kibichi, hii inaashiria uwepo wa madhari nzuri ya asili ya kitropiki, ambayo hufaa kwa makazi ya wanyama pori.

Mandhari ya kuvutia mlima Kilimanjaro, mlima mrefu zaidi barani Afrika ukiwa na kilele chake kilichofunikwa na theluji, chini ya anga safi la bluu. Mbele ya mlima huu kuna nyanda za wazi zenye nyasi za kijani kibichi na miti michache ya asili ya Afrika, ikiwemo miti yenye matawi yaliyokauka na mengine yenye majani mabichi.

Mandhari nzuri na ya kupendeza ya nchini Tanzania, mbele kuna tembo mkubwa akitembea kwenye nyasi kavu za savana, na nyuma yake kuna miti michache iliyotawanyika, kwa umbali mlima Kilimanjaro wenye theluji kileleni unaonekana wazi chini ya anga la bluu, ukiuonyesha uzuri wa asili na utajiri wa wanyama pori wa nchi.

Mandhari pana ya bwawa kubwa la maji likiwa na rangi ya bluu iliyokolea iliyozungukwa na ardhi yenye rangi ya udongo mwekundu hasa kwenye kingo zake upande wa kulia kuna tuta kubwa lililotengenezwa kwa saruji ambalo linaonekana kama sehemu ya bwawa au kizuizi cha maji. Mbali kidogo ndani ya maji kuna muundo uliofanana na mnara ukionesha utulivu na uzuri wa asili.

Mandhari kubwa na nzuri ya kiasilia ya savana, ambapo kuna uoto wa nyasi za rangi ya kahawia zilizokauka, pia kuna mti mrefu ambapo kuna twiga wawili wakiwa wanakula majani kutoka kwenye mti huo.

Kundi la twiga watano wakiwa wamesimama kweye ardhi yenye nyasi kavu, nyuma yao kuna msitu wa kijani kibichi, na kwambali milima inaonekana chini ya anga la buluu. Mandhari hii inaonyesha uzuri wa asili wa savana, na uwepo wa wanyama pori kama twiga unasisitiza utajiri wa viumbe hai.

Twiga mmoja mkubwa akitembea kwenye eneo la nyasi na miti, huku jiji lenye majengo marefu likionekana kwa mbali chini ya anga la mawingu. Miti na majani inaonekana ikiwa na rangi ya kijani kibichi, hii inaonesha mandhari ya asili ya wanyama pori karibu na mazingira ya jiji.

Mandhari ya ziwa natroni ikiwa na idadi kubwa ya ndege ambao wamesimama ndani ya maji, ziwa hili limezungukwa na milima mikubwa yenye kijani kibichi na anga lenye mawingu hali hii inaonesha uzuri wa asili na utajiri wa viumbe hai katika eneo hili likiwa sehemu muhimu kwa uhifadhi wa ndege hawa.

Mandhari ya Savana ikiwa na miti miwili ya mikaratusi ilyosimama peke yake katikati ya nyasi kavu. Mti mmoja ni mrefu na mwingine ni mfupi na vivuli vyao vikionekana chini. Anga ni la bluu safi na kuna barabara ya udongo inayopita katikati ya mandhari hii, mbali kidogo kuna vilima vidogo vinavyo onekana vikiwa wakilisha uzuri wa asili ya maeneo ya wazi na ukame.

Mto unaopita katikati ya eneo lenye udongo na mimea mikavu, huku miti mingi ya kijani kibichi ikiwa imejipanga kwenye ukingo wa mto. Kwa mbali, kuna mlima mrefu chini ya anga lenye mawingu meupe halisi. Inaonyesha mandhari ya asilia inayofaa kwa makazi ya wanyamapori, haswa twiga.

Mandhari ya milima mikubwa iliyofunikwa na miti mirefu na kijani kibichi. Kuna njia ya udongo inayoonekana kupanda mlima ikionyesha mandhari asilia na nzuri. Anga ni la bluu na kuna mawingu machache meupe, ikionesha mazingira safi na tulivu ya milima na misitu.

Mandhari ya bonde lenye mlima, ambapo kuna bwawa kubwa la maji lenye ukuta mrefu wa zege katikati, milima yenye mimea michache imezunguka bonde hilo na anga lina mawingu meupe. Hii inaonyesha uzuri wa asili na miundombinu ya binadamu iliyojengwa katika mandhari ya milima.

Mandhari ya milima mikubwa iliyofunikwa na majani ya kijani kibichi na miti, chini ya anga la kijivu lenye mawingu. Kuna maeneo ya wazi yenye nyasi na pia maeneo yenye miti mingi. Mandhari hii inawakilisha uzuri wa asili na utofauti wa mazingira yakionesha milima na misitu.

Ziwa au bwawa la maji lenye rangi ya kahawia ikiwa na kingo zenye udongo na mimea mingi ya kijani, pia kuna bomba kubwa la saruji linaloonekana kwamba maji kwa mbali kuna safu za miti virefu ikionyesha mazingira asilia.

mandhari pana ya nyasi kavu zenye rangi ya dhahabu na milima iliyotawanyika, ikionyesha eneo la wazi na la asili kuna mabonde na vilima vinayoonekana kuenea mbali, huku anga la bluu likiwa na mawingu meupe kwa mbali, mazingira haya yanaonekana kuwa kame kiasi, lakini yanaonesha uzuri wa mandhari ya asili.

Banda la mifugo lililojengwa kwa mbao, likiwa na ng'ombe kadhaa ndani yake; wakiwemo weusi na weupe. Banda linaonekana kuwa imara, lenye paa na ukuta zilizojengwa kwa mbao za asili; zikiashiria mfumo wa ufugaji wa mifugo.

Mfugaji wa nyuki akiwa amevaa mavazi maalumu ya kujikinga akifungua mzinga wa nyuki na kuchunguza fremu iliyojaa nyuki na asali. Nyuma yake kuna mizinga mingine ikionyesha shughuli za ufugaji wa nyuki. Hii ni sehemu ya ufugaji wa mifugo isiyo ya kawaida ambapo nyuki hufugwa kwa ajili ya asali na bidhaa zingine.

Mbuzi wenye rangi ya kaahwia na mstari mweusi ukipita mgongoni mwao, wakila nyasi kutoka kwenye rundo kubwa la nyasi kavu ndani ya zizi lililotengenezwa kwa mbao. Wamezungukwa na kuta za mbao. Hii ikiashiria ufugaji wa mbuzi kwa ajili ya matumizi ya nyama na wauzaji au upatikanaji wa maziwa.

Kundi kubwa la mbuzi wakiwa wamefungiwa katika banda lililopangwa vizuri kwa ajili ya ufugaji wa kisasa, mbuzi hawa wengi wao wana rangi nyeupe huku wengine wakiwa na rangi ya kahawia, na wote wamesimama kwenye sehemu zao za kulishia wakila chakula. Muundo wa banda lenye vizimba vya mbao unaashiria ufugaji wa mbuzi kibiashara unaolenga uzalishaji wa nyama au maziwa.

Kundi kubwa la mbuzi na kondoo wenye rangi nyeupe wakiwa wamekusanyika ndani ya zizi lililojengwa kwa vidingi virefu vya mbao. Baadhi yao wamelala chini huku wengine wamesimama, wakionyesha idadi kubwa ya wanyama wanaofugwa. Hii inaashiria ufugaji wa wanyama wa kiwango kikubwa.

Ndege mmoja mkubwa aina ya kanga, akiwa amezungukwa na vifaranga wadogo kadhaa; walio na manyoya ya rangi tofauti. Hii ni kuashiria uwepo wa shughuli ya ufugaji wa ndege hawa, kwa matumizi ya nyama au mayai.

Mazingira ya ufugaji wa kuku ambapo kundi dogo la kuku linaonekana likiwa ndani ya banda lenye nafasi ya wazi na vifaa vya kulishia na kunyweshea. Mfumo huu unaashiria ufugaji unaosimamiwa ili kuhakikisha malezi bora na uzalishaji wa nyama na mayai yatokanayo na mifugo hii.

Kundi la bata wengi wa rangi mbalimbali wakiwemo weupe weusi na waliochangamana wakitembea kwenye udongo, baadhi yao wanaonekana wakila au wakichangamana ikionesha mazingira ya ufugaji wa bata hii inawakilisha ufugaji wa bata kama shughuli ya kilimo.

Mwanamke aliyevaa barakoa na nguo za kazi akisimama karibu na vizimba vya kuku vilivyopangwa kwa safu ndefu ndani ya banda, vizimba hivi vimejaa kuku wengi wenye rangi ya kahawia wengi wao wakiwa wanakula kutoka kwenye vyombo vya chakula vilivyowekwa mbele yao, hali hii inaonyesha mfumo wa ufugaji wa kuku wa kisasa unaozingatia uzalishaji wa mayai au nyama.

Magunia mengi yaliyojaa aina mbalimbali za nafaka na mbegu zikiwemo maharage mtama na kunde, bidhaa hizi zimewekwa nje ya duka au ghala huku baadhi ya vyombo vidogo vikiwa na maandishi ya aina za nafaka kuasheria kuwa zinauzwa hii na akisi matokeo ya kilimo cha mbegu.

Chafu kubwa iliyojaa mimea midogo iliyopandwa kwenye vyungu na trei nyingi, mimea hii imepangwa kwa utaratibu kwenye meza ndefu za mbao na baadhi ya mimea ina majani mabichi huku mengine ikiwa na maua mekundu. Hii inaashiria upandaji wa miche itokanayo na mbegu bora za kilimo.

Safu nne za vyungu vyeusi vyenye mimea midogo michanga iliyochipuka ikiwa imeoangiliwa kwa mstari kwenye meza, mimea hii midogo ina majani ya kijani kibichi na inakua vizuri ikiashiria hatua za mwanzo, za ukuzaji wa mbegu.

Shamba la kisasa la mbegu au kilimo cha mimea ndani ya chafu kubwa, mazao yamepangwa kwa mistari mirefu yakionyesha aina tofauti za mimea pengine saladi au mboga zingine ambazo zinakua kwa uangalifu; Muundo wa chafu wenye paa la uwazi na nguzo za chuma unaruhusu udhibiti wa mazingira kama joto na unyevu muhimu kwa ukuaji bora wa mbegu au mimea.

Paketi ya mbegu za blokori iliyoundwa kwa rangi za manjano na kijani, kifurushi hiki kina picha kubwa ya blokori na maandishi yanayoashiria kuwa ni mbegu za blokori zinazochipuka, pia kuna maandishi ya kibiashara na uzito wa mbegu hizi ambazo ni gramu kumi.

Meza iliyojaa vitu vingi kama vile vinywaji na matunda mbalimbali

Vifungashio vyenye rangi tofauti tofauti zikiwemo kijivu, kijani ambavyo vina mbegu za mazao yaliyobainishwa kwenye vifungashio hivi. Kila pakti ina picha ya mmea husika na nembo ya kampuni ya mbegu ikionesha aina mbalimbali za mbegu zinazouzwa.

Udongo uliyotayarishwa ukiwa na mabomba meusi ya umwagiliaji yanayopita katikati ya matuta. Baadhi ya mimea midogo imechipuka karibu na mabomba haya ikionyesha matumizi ya mbegu kwa kilimo, kwa mbali kuna miti mirefu na mimea mingine ikionyesha mazingira ya shamba.

Sufuria nyingi zenye mimea michanga inayoanza kuchipua, kila sufuria ina udongo wenye rutuba na mche mmoja au miwili midogo ikionyesha hatua za awali za kilimo cha mbegu hii inaweza kuwa kitalu cha kupandia mbegu kabla ya kuhamishia shambani.

Chafu kubwa ambapo mimea midogo mingi imepandwa kwenye sufuria ndogo na kupangwa katika safu ndefu. Mimea hii inaonekana kustawi vizuri na ina maua yenye rangi mbalimbali ikionesha uzalishaji wa mimea kwa mingi kwa ajili ya biashara. Hii inaakisi mazingira ya kilimo cha mbegu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ambapo mimea michanga imepandwa kwenye mistari iliyonyooka. Mabomba yenye rangi nyeusi ya plastiki yenye viungio vya kijani, vimewekwa karibu na kila mmea ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo cha mbegu.

Mwanamke akiwa amesimama nyuma ya kaunta iliyojaa mifuko midogo ya mbegu , rafu iliyoko nyuma yake imejaa bidhaa mbalimbali za kilimo zikiweko mbegu na dawa za kuulia wadudu , hii inaashiria ni duka la kilimo au haidroveti linalouza mbegu kwaajili ya wakulima.

Miche mingi midogo ya mimea iliyopandwa kwenye trei za plastiki zenye mashimo. Miche hiyo imepangwa kwa safu ndefu na zina majani mabichi, ikionesha mchakato wa uzalishaji wa mbegu kwa mbali kuna miche mingine mingi ikionesha shughuli ya shamba la kitalu.

Kundi la watu wakishiriki katika shughuli za kilimo shambani, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kawaida na kukusanya au kupanga nafaka iliyovunwa. Kuna mifuko mingi ya rangi nyeupe iliyojazwa nafaka, ikiwa imepangwa ardhini. Hii ni kuashiria uvunaji wa mazao yatokanayo na kilimo cha mbegu za kisasa na nzuri.

Shamba ambapo mimea michanga imepandwa kwa mistari mirefu iliyonyooka kando ya kila mstari wa mimea kuna mabomba membamba meusi, yanayopita kiashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone au usambazaji wa virutubisho moja kwa moja, hii ni kuashiria uwepo wa kilimo cha mbegu katika shamba hili.

Kijana mmoja amesisimama akishika simu yake, huku mbwa wawili wakionekana karibu naye katika eneo lenye sakafu, moja ya mbwa huyo yupo karibu na kijana na mwingine yupo mbali kidogo; kuna vibanda vidogo vinavyofanana na nyumba za mbwa nyuma yao, hii inaashiria kwamba sehemu hii ni maalumu kwa ajili ya utunzaji wa wanyama pamoja na utoaje wa matibabu kwa wanyama hao.

Nembo ya kampuni yenye picha ya mbwa, paka na ndege ndani ya duara la kijani na bluu. Chini yake kuna maandishi, pia kuna nembo zingine nne zinazofanana lakini zenye rangi tofauti, zikionesha utofauti wa chapa. Hii ni kuashiria kwamba kampuni hii imejikita kwenye utoaji wa huduma kwa mifugo kama vile matibabu na chanjo.

Kundi la ndegepori aina ya Ibisi weusi na weupe wakiwa kando ya maji, ndegepori hawa wakiwa wamesimama wakitafuta chakula, ndege hawa ambao ni wanyamapori wamezoea kuishi kwenye maeneo yeneye maji, wakila wadudu na samaki wadogo.

Twiga mkubwa akitembea kwenye eneo la nyasi na miti michache. Twiga huyu mwenye madoa ya rangi ya kahawia yaliyotawanyika mwilini mwake, kukiwa na miti iliyokauka nyuma yake ambayo huashiria mandhari ya asili ya makazi yake ya porini.

Ndege wa porini ambaye anaonekana kuwa kozi au aina nyingine ya ndege wawindaji, ndege huyu amesimama juu ya tawi la mti akitizama mbele kwa umakini. Manyoya yake yana rangi za kijivu kahawia na nyeupe; na ana macho yenye rangi ya machungwa ikionyesha uzuri na ukakamavu wa wanyamapori.

Tumbili mwenye manyoya ya kijivu na myeusi akiwa na macho makubwa na ya kuvutia; ameangalia upande wa mbele na nyuma yake kuna majani yenye rangi ya kijani kibichi, hii inaonesha uzuri wa wanyama pori na umuhimu wa kuwalinda katika mazingira yao asilia.

Kichwa na sehemu ya shingo ya twiga akiangalia mbele kupitia uzio ambao na wavu, twiga huyu ana rangi ya kahawia na madoa makubwa yenye rangi ya kahawia akiwa katika hifadhi ya wanyama akionyesha uzuri wa wanyamapori.

Kifaru mdogo mwenye rangi ya kahawia akitembea kwenye udongo mwekundu, huku mikono ya watu ambao ni watalii kutoka nchi za ughaibuni, ikionekana ikimgusa mgongoni. Hii inaashiria muingiliano kati ya binadamu na wanyama pori.

Ndege wa porini ambaye ana manyoya ya kijivu na kichwa chenye manyoya ya rangi nyeusi yaliyosimama, ana macho makali yenye rangi ya machungwa yanayoonekana yakitazama mbele. Manyoya yake yanaonekana laini na marefu, na nyuma yake kuna mandhari ya kijani kibichi. Hii inaonesha uzuri na upekee wa ndege wa porini.

Kundi la ndovu wachanga wakiwemo tempo wa rangi ya kahawia wakinywa maziwa kutoka kwenye chupa zinazochukuliwa na wahudumu waliovaa sare za rangi ya kijani. Hii inaashiria kituo cha kuokoa na kulea ndovu waliojeruhiwa, ikionyesha juhudi za kuhifadhi wanyama pori na kutoa huduma kwa viumbe hawa.